Huyu hapa ni mwanaume ambaye anaonekana akichunga maziwa kutoka kwenye mitungi ya kuhifadhi maziwa baada ya kukamua ng'ombe. Kwenye uso wake anatabasamu.

Hapa ni pahala pa kuuzia maziwa. Kuna lori ambayo ni nyeupe imeleta maziwa. Kuna mtu mmoja pia ambaye amekuja na pikipiki yake. Imebeba mitungi ya kuwekea maziwa. Anavifunga kwa ustaarabu ili azipeleke sokoni.

Hapa ni maeneo ya sokoni. Kuna mandizi ambazo zimepangwa, zimeiva ziko tayari kuuzwa. Kuna muuzaji ambaye ameshika mandizi.

Kuna mwanamke ambaye amesimama, kichwani amevaa kofia ya karatasi, mdomoni amevaa barakoa halafu amevaa nguo nyeupe. Mkononi ameubeba ndoo ambayo ina maziwa. Anauchunga kutumia kitambaa. Ina maana anautengeneza maziwa ili aipeleke sokoni kuiuza.

Hapa ni kwenye barabara kuna pikipiki ambayo imebeba mitungi ya kuwekea maziwa, pia kuna gunia, kuna magari mengine, lori na magari madogo.

Hii hapa ni maeneo ya sokoni. Kuna wamama wachapa kazi ambao wamekuja na bidhaa zao ambazo ni ndizi, wanavigawanya kwa vipande tayari kuyauza.

Hapa ni shambani ambapo kumepandwa mandizi. Kuna mama mmoja ambaye ndiye mkulima ameushikilia ndizi ambaye hujaiva vizuri ya kijani kibichi.

Hapa ni kwenye shamba, na kumepandwa mandizi. Kuna ndizi ambayo imeshautoa matunda, lakini bado ni mabichi, na ina rangi yenye manjano kibichi.

Hii ni mahindi ambayo imedhoofika kiafya, inamaana kuwa kuna wadudu ambao wamedona matawi zake na kuwacha mashimo ni ya rangi ya manjano na kuna mikono wa mkulima ambaye anaikagua.

Hapa ni shambani. Inaonekana kumepandwa mahindi ambayo yamenyauka kabisa. Ina maana kuwa kiangazi imekithiri mipaka ambayo imesababisha matunda haya kunyauka.

Kuna ng'ombe ambayo ni ya kike inaonekana ikikunywa maji. Iko ndani ya zizi ambayo imetengenezwa na mti na iko na paa moja. Kando na hiyo kuna mitungi miwili, ya rangi nyeupe na manjano.

Hizi hapa ni mmea wa mandizi, mengine imepigwa na kiangazi yakanyauka kabisa, ina maana imekosa maji, mengine yamestawi vizuri.

Hawa ni ng'ombe wa kutoa maziwa. Mmoja amelala chini. Ziko ndani ya zizi ambayo imetengenezwa na chuma. Kuna maji amayo imeandaliwa kwa ajili yao.

Huyu hapa ni jamaa ambayo mkononi ameubeba ndizi, Ina maana kwamba anaonyesha watu jinsi ya kutoa maganda kwenye ndizi. Kwenye meza Kuna mikebe ambazo ameweka mahali pale .

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe, na huyu hapa ni ng'ombe wa gredi ambaye anakamuliwa maziwa kutoka kwenye chuchu zake. Kuna mtu ambaye ameketi kwenye kiti, huku ameushika ndoo kwa mapaja yake mawili.

Hii ni zizi la ngombe. Kuna vidude viwili ambavyo vimewekwa kwa chuchu la ngombe. Huwa inasaidia kukamua maziwa bila usaidizi wa binadamu. Vilevile, hii ni teknolojia mpya.

Hii ni zizi la ng'ombe na hawa ni ng'ombe wa gredi , yaani wa kutoa maziwa. Wala si wanyama wengi, wao ni ndama ambao wamejaa mali hapa, wanaota jua.

Haya ni matawi ya mandizi na ni ya rangi ya manjano ina maana hapa ni shambani. Kule juu kuna mawingu meupe na ya samawati pia.

Hii hapa ni ndizi mbichi ililotolewa maganda. Hutumika kwa mapishi mbalimbali. Unaweza kuichanganya na mchele, ama hata unaweza kuipika hivo na kuila na chai.

Hii hapa ni zizi la kufugia ng'ombe. Kuna mama ambaye amefunga leso, anawaosha ng'ombe kwa maji. Kiasi kikubwa wa ng'ombe hawa ni ndama, alafu wengine ni ng'ombe wa kike.

Hii hapa ni zizi ambayo imetengenezwa na mbao na iko na paa moja. Kuna ng'ombe mmoja wa kike ambaye anakunywa maji. Kuna mitungi mbili, ya kwanza ni ya rangi ya nyeupe na nyingine ni ya rangi ya machungwa.

Hawa ni wanayama wa nyumbani maarufu sana kama ng'ombe. Ni wa gredi wa kutoa maziwa. Wamelala kwenye mchanga, ina maana kwamba wanaota jua.